Kuna mama, mitungi zimewekwa kwenye laini, pia kuna watoto wawili, kuna kiangazi pia ukiona hata mchanga wa hapo, kwa hivyo ni kama hawa watu wamekuja kuteka maji, ambayo ni shida pale ambapo yuko, pia kuna mjengo, kuna jumba mbili hapo ambalo limesimama.

Hapa kuna daktari na mama, mama ambaye amebeba mtoto, kisha daktari ako na zile vitu, mashine ambazo hutumika kupima watoto, pamoja pia mama ameshikilia mtoto. Daktari ni kama anamdunga sindano, kwenye meza pia kuna vitu mbalimbali ikiwemo dawa na kadhalika.